Hii ni darasa, ikona madawati. Wanafuzi wameenda mapumzikoni watarudi muhula mwingine, limefunguliwa madirisha.

Huu ni mtihani wa hesabu . Iko kwa karatasi . Mwanafunzi amepata zote. Iko na allegators, catepillars .

Hii ni darasa imejengwa kwa hali ya juu sana, inaonekana hakuna wanafuzi, wameenda mapumzikoni. Ni safi sana, ikona viti zenye rangi ya samawati hivi.

Hii ni shule ya chekechea. Ni safi sana. Iko na maua kwa upande. Imechorwa vitu za kufurahisha watoto. Iko na cabros .